Gari nyeusi limeegezwa kwenye bustani ambalo lina miti anaina tofauti tofauti ambayo imezunguka bustani hilo. Kwenye nyuma ya gari hilo kuna mwanaume ambaye amesimama akiwa amevalia nguo ya kijani kibichi na amevalia kofia.

Viatu vya aina tofauti tofauti zimetandikwa sokoni ambapo zingine zimetandikwa ukutani ili kumwezesha mnunuzi kuwa na urahisi wa kuchagua viatu vilevile kuna nguo vya aina tofauti tofauti ambayo pia zimetundikwa ukutani.

Shanga za rangi tofauti tofauti na aina tofauti tofauti zimetiwa kibandani. Kibanda hiki kinatumika katika kuuza bidhaa hizi zikiwemo shanga za shingoni, za mikononi, za miguuni na za kiunoni. Pia kuna za kuweka kwenye masikio au kwenye pua. Vilevile kuna mabegi ambayo yanatumika katika kubeba kile ambacho mnunuzi amenunua.

Gari hili la rangi ya samawati limeegeshwa kwenye bustani huku pale nyuma kuna mwanaume ambaye amevalia vazi la rangi ya kijani kibichi na amevalia kofia kichwani, kando kando mwa bustani hii kuna miti ya aina tofauti tofauti ingine ikiwa mirefu, ingine ikiwa fupi ,vile vile kuna miti ambayo haina matawi.

Duka hili limebakwa rangi ya kijani kibichi ambapo pameandikwa mpesa. Hii inaashiria kuwa wanaweka pesa kwenye simu ama kutuma pesa ama pia unaweza toa pesa. Vilevile duka hili naona anauza maji ya kunywa ambayo ameiweka pale. Nje ya duka hilo liko pikipiki ambayo imewekwa hapo kando.

Magari haya mapya ya aina tofauti tofauti, yameegezwa kwenye chumba hiki ambacho kinatumika katika uuzaji wa magari. Wanunuzi wanapokuja wanatembezwa katika chumba hiki ili kuangalia magari ya aina tofauti tofauti na kuchagua magari ambayo wanayapenda.

Kwenye kibanda hiki kuna chakula vya aina tofauti tofauti. Kuna nyanya kuna pilipili hoho ya rangi ya manjano, ya rangi ya kijani kibichi na rangi nyekundu. Kuna ndimu ,kuna vitungu, kuna dania ,kuna matufaa. Hivi vyote vinapatikana ili kumuuzia muuzajia ambaye anaitaji .Kwa uoande mmoja vinatumika katika upishi na kuitia ladha kwenye chakula.